Sufuria nyeusi iliyojaa na mafuta yanayochemka na ndani yake kuna vipande vingi vya maandazi au vitumbua venye rangi ya dhahabu. Vipande hivyo vina maumbo tofauti baadhi ni micheremba na vingine ni vya umbo la pembe tatu au mstatili.

Mtu ambaye amevaa shati la divai nyekundu na kitambaa chenye jina "William" kwenye kifua. Alishikilia sinia kubwa iliyojaa sahani tatu za chakula. Kwenye sinia kuna sahani ya mviringo iliyojazwa na pilau, vipande vya ndizi na saladi. Karibu na sahani hiyo kuna sahani nyingine iliyo na sambusa, chapati na kifungua kinywa.

Ufuo wa bahari, labda pwani mwa Kenya, mchanga mweupe na miti mingi ya minazi. Sehemu ya mchanga ina vijia vilivyo na matofali meupe vinavyoonekana mahali penye uzio wa miti. Kuna uzio wa mbao uliotengenezwa kwa viungo vya isiyo nadhifu.

Meza ya soko iliyo jaa bidhaa mbalimbali, hasa viungo, mizizi na mboga. Kuna mirundo ya viungo vya rangi tofauti tofauti vilivyowekwa kwenye vyombo. Miongoni mwa viungo vya kuna; unga mwekundu, manjano, rangi ya machungwa, na rangi nyeusi. Baadhi ya viungo hivyo vinaonekana kuwa unga unga.

Ng'ombe aina ya Holstein Fresian mwenye rangi nyeusi na nyeupe akivuna maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa. Ng'ombe huyu amesimama ndani ya zizi lenye sakafu ya simiti ambayo inaonekana kuwa na maji au unyevu nyevu.

Ng'ombe aina ya Osteam Fresher mwenye rangi nyeupe na mabao meusi alikuliwa kwa kutumia mashini. Ng'ombe huyu amefungwa kwa kamba nyekundu kwenye kuzuizi cha chuma akiwa amesimama kwenye sakafu ya simiti yenye unyenyekevu. Nyuma ya ng'ombe kuna kuta za simiti.

Sahani kubwa ya chuma ilivyojaa na vyakula mbali mbali vinavyopendeza macho. Kwenye sahani hiyo kuna vitu kadhaa ya kukaangwa, zikiwemo sambusa ya kahawia na vitu vingine vya dhahabu vilivyo kwa umbo la duara na micheremba.

Sahani kubwa ya chuma iliyojaa chakula kitamu kinacho fanana na wali wa biriyani au pilau kati ya sahani hiyo, kuna mrundo mkubwa, vipande vya kuku vilivyopakwa kwa mchuuzi nzito na mwekundu unaoashiria kuwa umepakwa viungo vingi.

Ene lenye mchanganyiko wa mchanga na mimea mnene, mbele kuna eneo kubwa la mchanga mweupe likionyesha mpaka kati ya ufuo na msitu. Mimea inaonekana aina aina nyingi za vichaka na miti midogo midogo zenye majani mabichi.

Tamaduni ya kiswahili ya upishi, 𝑖naashiria nazi , zilizokunwa na kuwekezwa kwenye ute𝑜 𝑛𝑎 𝑝ia 𝑘una kifufu kinachotumika kukamulia nazi hizo 𝑧𝑖lizokunwa ili kutoa maji maji meupe 𝑦𝑎nayotumika 𝑘atika upishi.

Shamba lenye mimeya ya ndizi labda linapatikana katika eneo lenye kilomo cha mchanganyiko, ndizi hizi zimepandwa kwenye udongo.

Ndama wamo kwenye zizi la ngombe. Ndama hao wanaashiria kilimo cha mifugo. Na pia zizi hilo limejengwa na mbao au miti.

Meza ya vyakula vya mtaani vikiwa vimepangwa vizuri na kuvutia kwenye meza hiyo kuna aina nyingi ya vyakula vilivyoandaliwa kwa ajili ya kuuzwa hasaa vya kuchomwa na vya kukaangwa. Vitu vinavyovitia zaidi ni mishikaki mingi ya aina tofauti tofauti iliyo upande wa kushoto

Mchuuzi wa vyakula vya kienyeji akiandaa na kuuza vitafunwa. Utayarishaji wa chips za viazi au mihogo. Mtu huyu ambaye amevaa fulana ya rangi ya manjano na jins ameshika mfuko wa plastiki kwenye chips tayari kwa mteja. Mikono yake miwili inaonekana mmoja unashika mfuko na mwingine unachukia chips kutoka rundo kubwa lililoandaliwa tayari.

Mazingira ya soko la ndani au biashara ndogo ya chakula. Mbele kuna meza iliyofunikwa kwa kitambaa chenye michoro, na juu yake kuna samaki wengi wa kukaangwa wamepangwa kwa ustadi. Samaki hawa wanaonekana kuwa aina ya satu.

Mkunga wa ndizi unaobembea kwenye mti wa mgomba na umefunikwa na matawi yake. Ndizi hizo zinaashiria kilimo biashara

Wanaume wawili wakiwa wamevalia mavazi meupe ya kazi, kofia za nywele na barakoa nyeupe, wakifanya kazi katika kile kinachoonekana kuwa kiwanda kidogo cha kusindika maziwa au chakula.

Milio miwili ya kupendeza ya wali wa biriani au pilau imewekwa kwa sahani za chuma labda ni sinia dogo, sahani hizi juu ya meza nyekundu yenye michoro na maandishi kila sahani ina kiasi kikubwa cha wali wa manjano.

Mlo wa kifunguakinywa au vitafunwa uliopangwa kwenye meza ya mbao. Mlo huo una vyakula vya aina mbali mbali vikiwa katika sahani na vikombe tofauti. Juu upande wa kulia, kuna sahani ya chuma yenye rangi ya fedha iliyojaa vitumbua na rangi ya dhahabu vikiwa vimewekwa juu ya kitambaa cheupe cha karatasi.

Ukulima wa ndizi ambapo tunaona mwanume aliyeshikilia mkunga wa ndizi kwenye mgomba, na mandhari hayo ni ya kijani. Mwanaume huyu amevalia nguo ya rangi ya samawati.

Meza iliyojaa vyakula mbalimbali vilivyoandaliwa kwa ajili ya kuuzwa labda kwenye soko la usiku au mkahawa wa kienyeji. Kitu kinachovutia zaidi ni vyakula vya aina mbalimbali hasa nyama na samaki vilivyopikwa au kuandaliwa kwa ajili ya kuchomwa au kukaangwa.

Muuzaji wa chakula mtaani katika mazingira ya mjini ya kitropiki labda katika jiji la Afrika Mashariki katika sehemu ya mbele pana bakuli kubwa la chuma limejaa rundo kubwa la vipande vya mihogo vilivyoekwa kwa viazi vya kukaanga.

Nyama ya kuku iliyochomwa kwa mshikaki ikiwa kwenye grill . Kila mshikaki una vipande vya kuku vilivyokatwa kwa umbo la mcheremba na vinaonekana vimepakwa viungo vya rangi vya kahawia, machungwa. Viungo hivi vinaweza kuwa ni masala, curry au viungo vingine vya kawaida vya kupikia.

Mlo wa kuvutia iliyowekwa kwenye sahani nyeupe ikiwa tayari kuliwa, chakula hichi kinaonekana kuwa kitoweo cha kitamaduni kinachopendwa sana katika ukanda huu wa Afrika mashariki hasa Kenya. Sehemu kubwa sana imefunikwa na wali uliopikwa na nyama inajulikana kama pilau.

Tembo mkubwa anaonekana kutoka nyuma akiwa amefichwa mgongo na vichaka vyenye majani mabichi. Ngozi yake ina rangi ya kijivu iliyokolea na ina mikunjo mingi. Tembo huyo anaonekana akila au akitembea polepole kati ya mimea.

Mchakato wa kuunda chakula kinachofanana na mihogo inayochomwa na kuchemshwa. Mtu mmoja anaonekana akishikilia nusu ya limau akikamua jwisi aeke juu ya kipande kikubwa cha mihogo. Mihogo hio inaonekana juu ya karatasi na rangi ya kahawia na ikitandikwa juu ya meza ya mbao.

Mwanamme amevaa sweta ya rangi ya samawati na kijivu, suruali nyeusi na buti ndefu, akisimama mbele ya ng’ombe kadhaa. Ng’ombe hawa wana rangi ya kahawia na madoa meupe, na wamefungiwa katika eneo lenye uzio wa mbao uliopigwa rangi ya kijani.

Eneo la bwawa la kuogelea la hoteli au nyumba ya kifahari, katika upande wa kulia kuna banda ndo la kupumzika lenye paa la nyasi likiwa na nguzo za mbao zilizopakwa rangi nyeupe. Paa la nyasi inaonekana likiwa limezika kidogo likitengeneza kivuli.

Mlo wa kufungua kinywa au vitafunwa vya jioni ukiwa umepwangwa kwa ustadi kwenye sahani. Upande wa juu kushoto kuna kikombe cha glasi kilichojaa chai ya maziwa, ikiwa na rangi ya kahawia nyepesi na povu juu.

Mandhari ya ufuo wa bahari labda katika eneo la mapumziko la pwani. Mbele kuna ufuo mweupe uliopambwa na mimea ya kijani kibichi na maua madogo ya rangi ya zambarau. Kuna nyasi nyingi za kijani kibichi zilizokua karibu na m,changa na baadhi ya sehemu inaonekana kua na mimea.

Mlo wa kifahari na wakupendeza wa dagaa uliowekwa kwa sahani nyeupe. Sahani hii imewekwa juu ya meza na nyuma yake tunaweza kuona eneo la mgahawa na watu waliokaa ikionyesha kuwa mlo huu unaliwa kwenye mgahawa.

Meza ya soko iliyojaa samaki na vyakula vya bahari vilivyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kila aina ya samaki imepangwa vizuri na inaonekana kua safi. Kuna orodha kubwa ya samaki wa rangi nyekundu au waridi wakiwa wametajwa bei ya arostininas.

Rundo la ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa zimetundikwa kwenye mti wa ndizi, rundo hilo limefunikwa kwa uangalifu na mfuko wa plastiki ya rangi ya samawati unaonekana kama unalinda ndizi hizo kutokana na wadudu au hali mbaya ya hewa. Ndizi hizo zenyewe ni za rangi ya kijani kibichi.

Chakula aina ya biriani kilochoandaliwa kwenye sahani nyeupe, kando yake pia kuna sambusa zilizopangwa kwenye sahani nyeupe pia . Na pia kuna mchuzi uliokezwa kando yake ili kwa ajili ya kusindikiza mulo huu.

Mwanamke mfanyakazi akiwa amevaa sare za usafi akimimina maziwa au kumiminia kingine cheupe kutoka kwenye mtungi wa chuma kwenda kwenye mtungi mkubwa zaidi, inaonekana kama shughuli inayohusiana na usindikizaji wa maziwa au bidhaa za maziwa.

Meza za soko iliyojaa ndoo nyingi ya plastiki zenye samaki na dagaa wa aina mbali mbali. Kila ndoo ina samaki wa aina tofauti wakiwa wamehifadhiwa kwenye maji au barafu. Kuna ndoo za rangi mbali mbali kama vile kijani, warindi, njano na samawati.

Mandhari ya ufuo wa bahari ambapo kuna mchanga mweupe na laini na mwingi, unaonea mbali kuna miti ya minazi mirefu na mitu mingine ya kijani kibichi inayotoa kivuli na kuongeza uzuri wa mandhari. Kuna miti nya minazi mmoja ambao umevunjika au umekatwa na unaonekana umelala ufueni.

Mtu akichoma nyama , labda kuku ama ya ng'ombe kwenye moto wa makaa. Mtu huyu amevaa suruali ya rangi ya maroon na vazi lenye pindo ya rangi mbalimbali akionekana ameshikilia mishikaki mitano zenye nyama iliyopangwa vizuri. Mishikaki hiyo imeandaliwa juu ya grill .

Maandhari ya ufuo wa bahari ambapo kuna mchanga mweupe laini na mwingi unaonea mbali. Mbele kuna mti wa mnazi mkubwa ufuoni. Upande wa kushoto kuna jukwaa la mbao lililojengwa juu ya mchanga na linaliongoza kwenye kibanda cha jadi cha ufuo.

Chakula aina ya karukaru zilizokuwa zimekaushwa kwenye mafuta na kuekwa hapo kando na pia kuna zingine zilizo kwenye moto ndani ya mafuta zilizokuwa zikiandaliwa.

Mwanamke aliyevalia nguo ya samawati akiwa anakamua ng'ombe. Ng'ombe huyu anakamaba kwenye miguu akiwa amefungwa na pia kuna mazingira ya kijani kibichi.

Mpishi anaandaa chakula kwenye meza ya chuma labda ni mkate wa chapati au rolex , chapati zilizojazwa na nyama na yai mbele kuna chapati iliyo hapa ambayo inaonyesha imepakwa unga na imejaa nyama ya kusaga.

Mlo mtamu wakuvutia umewekwa kwenye sahani nyeupe iliyo na muundo wa kijani. Sahani hii imejaa wali mweupe uliopikwa vizuri na juu yake kuna kipande kikubwa cha samaki wa kukaanga. Samaki huyu anaonekana kuwa na rangi ya kahawia iliyokolea ikionyesha kuwa amekaangwa vizuri.

Ng'ombe waliokuwa wanakula makaratasi au uchafu kwenye pipa tunaona pia ng'ombe hao kuna ng'ombe wa rangi nyeupe ,nyeusi na rangi ya ardhi

Rondo za keki ndogo zilizokaangwa na kufanana na mandazi au kebab zikiwa zimewekwa kwenye sahani nyeupe. Keki hizi Zina rangi ya dhahabu na zimefunikwa kwa sukari nyeupe ambayo inaonekana ikitawanyika juu yake.

Kuna miti ya kijani katika ufuo wa bahari ambapo kando yake kumejengwa nyumba nyeupe inayoashiria kwamba upepo mwanana unavuma katika ufuo wa bahari.

Mishakiki ni baadhi ya vyakula vinavyopikwa maeneo ya Pwani na h𝑢vutia sana wengi. Mlo huu hutengenezwa na nyama na hudungwa kwenye vijiti na kukaushwa kwenye makaa.

Eneo la soko au duka la viungo likiwa na utajiri wa rangi na harufu. Mbele kabisa kuna makopo mengi ya plastiki yaliyojazwa na viungo mbalimbali. Viungo hivi vina rangi tofauti kama manjano, binzari ya manjano, kahawia, iliki au mdalasini na nyeusi pilipili. Viungo vimepangwa kwa umakini na vinaunda milima midogo.

Milo miwili ya kitafunwa vya kukaanga, vilivyowekwa kwenye sahani mbili tofauti. Sahani iliyo mbele ambayo inashikiliwa kwa mkono ina vitafuno vya duara. Hapa vinaonekana na kachori au bajia vikiwa na rangi ya kahawia.

Mwanamume mmoja akiwa ameketi mezani na anatabasamu, huku akionyesha ndizi mbili kwa mikono yake miwili. Ndizi moja ameushika kwa mkono wa kushoto ni ndefu na imemea ikiwa na rangi nyeupe njano ikionyeshwa kuwa imekwisha iva.

Mandhari ya bahari na ufukwe wa mchanga mweupe. Mchanga unaonekana ukiwa na alama za miguu ikionyesha kua kuna watu wakitembea hapo. Mawimbi ya bahari yanakuja ufueni na povu jeupe likionekana likitanda juu ya maji. Maji yana rangi ya samawati na kijani kibichi. Mbali ya ufuo kuna maji yanaonekana yakiosha upeo wa macho ambao.

Mlo mzuri wa kitoweo cha mchele labda pilau au biriyani ikiwa kwenye sufuria kubwa ya kupika ya rangi ya kijivu. Mchele huu umechanganywa na vipande vya nyama.

Eneo lenye mchanganyiko wa mchanga na mimea, labda ni ufugo wa shamba mbele kuna mchanga wa rangi ya kijivu kwenye mimea ya kijani kibichi na baadhi ya takataka. Mimea inaonekana ikiwa imekua kwa namna ya kuvutia ikichanganyika na mchanga.

Mpishi akitayarisha shawarma, ambayo ni nyama iliyopikwa polepole kwenye choma wima. Nyama hiyo inaonekana kuwa kuku au nyama ingine iliyokolea viungo na ina rangi ya kahawia iliyokooza kutokana na kuokwa.

Meza ya chakula yenye sahani mbili za biriani au pilau. Kila sahani ina wali uliopikwa na nyama ya kuku na juu yake kuna kipande cha yai iliyo chemshwa pia kuna kachumbari yani saladi ya nyanya, kitunguu na pilipili. Kuna glasi mbili za juisi , moja nyekundu na nyingine ya manjano. Hii inaonyesha mlowai.

Mkusanyiko wa matunda ya kitropiki hasa nazi na mapapai yakiwa yamewekwa kwenye majani ya nazi inayoonekana ni kama soko au maonyesho ya matunda.

Ufuo wa bahari unaonyesha mandhari ya tropiki yenye miti mingi ya minazi. Ina michanga mieupe na laini mwa ufuo ambao unaonekana kuwa safi.

Mazingira ya kijani yanapatikana kando ya mto ambapo tunaona maji yakipita na pia kuna kifaa cheupe kilichomo kando ya mti huu na kuna mawe yanayoonekana.

Miti ya ndizi au migomba, iliyopandwa mbele ya nyumba na pia kuna mwanamke aliye vaa nguo au tishati nyeusi aliyesimama mbele ya miti hii.

Mwanamke amevaa shati la rangi ya machungwa na kijani akikamua ng'ombe wa kahawia kwenye ndoo ya plastiki ya samawati. Mwanamke huyo ameketi chini akitumia mkono wake kukamua ng'ombe kwa umakini. Ng'ombe huyu labda ni wa maziwa amefungwa miguu zake za nyuma kwa kamba.

Kima cha juu cha chombo cha jikoni labda sufuria au bakuli kubwa la chuma lililokuwa limejaa kitu kinachofanana na maziwa humu kando. Katikati ya chombo kuna sehemu yenye kiyoyevu cha njano inayoelea juu ya kitu hicho cheupe.

Shughuli za upishi wa njee labda katika soko la chakula au tamasha. Watu watatu wanaonekana wakihudumia na kuandaa chakula. Katikati kuna mwanaume mmoja amevalia fulana nyeusi na koti la mgongoni akitabasamu na kushika kiumbe kilichochongwa.

Mlo wa kitafunio unaovutia umewekwa kwenye sahani nyeupe pana na yenye umbo la mviringo, sahani hii imewekwa juu ya meza yenye mchoro wa maru maru rangi ya kijivu na nyeupe, mlo huu unaonekana kuwa ni viazi vyakukaangwa labda viazi tamu au viazi vyakawaida.

Mkono wa mtu ukiwa na rangi nyeusi, ukishikilia ndizi ya kijani, iliyomenywa. Nyuma ya mkono huu kuna rondo la ndizi za kijani baadhi zikiwa zimemenywa na zingine zikiwa bado na maganda yake. Ndizi iliyomenywa ina rangi ya manjano nyepesi na inafanya iwe rahisi kutofautisha kati ya ndizi iliyomenywa na ndizi zilizo bado na maganda yake.

Eneo la nje lenye uzio wa mawe, mrefu na mzee, unaonekana umejengwa kwa matofali au mawe makubwa ya rangi ya kahawai, kijivu. Uzio huo umegawanywa; eneo la mbele, ambalo lina mchanga na mimea mifupi, eneo la nyuma lake, lenye msitu mnene na miti mirefu na mikubwa, yenye majani mabichi.